Chumba kikubwa ambacho hutumika kuhifadhia vifurushi vilivyo na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama ,zikiwa zinabebwa kwa kutumia kifaa au mashine ya kisasa ambayo huendeshwa na dereva.

Dawa ya mifugo maalumu kwa Ng'ombe , Kondoo, Mbuzi ambayo inatumika kuuwa vijidudu kama vile; Kupe, na chawa ambao huishi katika manyoya au ngozi ya mifugo hiyo.

Dawa ya mifugo ya ng'ombe, kondoo, mbuzi; ambayo hutumika kuua vijidudu kama kupe, chawa wanaoishi katika ngozi au manyoya ya wanyama hao.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika magunia, na kupangiliwa katika sehemu moja vikisubiri kupelekwa katika mauzo au vikisubiri kusafirishwa kwa mtu aliyeagiza.

Dawa ya kimiminika ya mifugo maalumu kwa ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa katika chupa iliyofungwa na kifuniko vizuri ili isiweze kuaribika au kumwagika.

Dawa ya vidonge vya wanyama ambao ni mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri ili isiharibike. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, lenye jina ya dawa hiyo pamoja na matumizi.

Mdada aliyevaa miwani akiwa ndani ya duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo. Bidhaa hizo zikiwa zimewekwa katika vifurushi vidogo na kupangwa juu ya meza, zingine zikiwa katika paketi za plastiki na kupangwa katika rafu zilizopo ukutani.

Dawa ya mbwa ikiwa imehifadhiwa katika pakiti la plastiki katika mfuko huo kuna jina la dawa hiyo, picha ya mbwa pamoja ya namna ya kutumia.

Watu watatu wakiwa wameshika pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, iliyohifadhiwa katika mifuko pamoja na dumu. Wakiwa katika chumba kizuri chenye sakafu safi, na nyuma kukiwa na bango kubwa la "yarabodega".

Duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama au mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia au vifurushi vidogo na nyingine zikihifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa ya mifugo maalum kwa ng'ombe, inayotumika kuua vijidudu kama vile chawa kupe pamoja na mbung'o ambao huishi katika ngozi au manyoya ya wanyama hao.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe kondoo mbuzi, ikiwa imehifadhiwa katika chupa pembeni kukiwa na boksi lililo na maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia.

Vijana wakiwa wameketi katika vyeti ndani ya duka kubwa lenye mlango ya vioo wakitazama runinga duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo pamoja na mifuko ya plastiki na kupangwa katika rafu zilizopo ukutani.

Ghala kubwa ambalo linatumika kuhifadhia vifurushi au magunia yaliyo na pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimepangiliwa kwenda juu.

Dawa ya kimiminika ya wanyama wakufugwa ikiwa ni pamoja na mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha plastiki. Pembeni kukiwa na boksi la karatasi ngumu likiwa na jina la dawa hiyo na matumizi au namna ya kutumia.

Vijana wawili wakiwa nje ya duka dogo, ambalo lina vifurushi vingi vilivyo na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizo katika makopo na kupangiliwa katika meza iliyopo ndani ya duka.

Dawa ya kimiminika kwaajili ya chanjo ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa katika vichupa vidogo vya glasi. Pembeni kukiwa na sindano inayotumika kuwasilisha dawa hiyo kwa wanyama, pamoja na boksi ambalo linahifadhiwa dawa hizo.

Dawa maalumu kwa ajili ya mifugo, inayotumika kuuwa vijidudu, kama vile chawa, kupe ambao huishi katika manyoya ya mifugo kama kondoo, mbuzi, ng'ombe na kadhalika.

Vijana wakiume, wakiwa wanashusha mafurushi makubwa, yaliyo na pembejeo za kilimo wakibeba katika mabega na kupeleka sehemu ya kuhifadhiwa ili ziweze kutumika shambani.

Dawa ya mifugo maalumu kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo cha plastiki, pembeni kukiwa na boksi lililo na maandishi ya jina la dawa hiyo, pamoja na matumizi ya namna ya kuitumia, na ujazo.

Bango lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa likiwa na picha ya mazao yanayoota kutoka katika ndoo na maandishi yanayoonyesha kua wanauza mbolea na namba za simu zimetolewa kwa ajili ya mawasiliano.

Mama akiwa katika duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama au mifugo iliyohifadhiwa katika mikopo ya plastiki pamoja na pakiti, zilizotengenezwa vizuri na kupangiliwa katika rafu za mbao

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa akifungua kifurushi kimoja, kilicho na pembejeo za kilimo akizikagua, mafurushi mengine yakiwa yamepangwa pembeni au kuhifadhiwa, yakisubiri kwenda kutumika mashambani.

Kijana wa kike akiwa anaauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, katika duka dogo zikiwa zimehifadhiwa katika magunia na nyingine zikiwa katika makopo, yaliyopangilialiwa katika rafu zilizotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vioo.

Dawa kwaajili ya wanyama wa kufungwa kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo cha plastiki pembeni kukiwa na karatisi inayotoa maelekezo ya mtumiaji wa dawa hiyo.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua vijidodo kama vile mbung'e, chawa, kupe ambao huishi katika manyoya au katika ngozi ya mifugo ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha plastiki.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi kwaajili ya biashara, wakivichimbua chini kutoka kwenye ardhi na kuvipangilia katika ndoo ndogo, ili kwenda kusafirishwa kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa amechuchumaa katika mti mdogo wa mpapai, akichunguza kama Zao hilo la mapapai kwaajili ya biashara yameiva ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Zao la nyanya zilizopandwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zinaning'inia kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, chini kukiwa na mabomba ambayo hutoa maji kwa njia ya matone na kuingia katika mimea hiyo. Lakini nyanya ni za rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa mananasi kwa ajili ya bishara, kwa kukata majani yaliyoota kwenye tunda hilo, kuyapangilia katika makreti ya rangi nyekundu na kupakiza katika chombo cha usafiri ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimestawi vizuri na kutoa majani marefu na kulazwa katika mashamba. Katikati kukiwa na mpira wa maji ambao hudondosha matone kwenye mizizi ya mazao hayo au katika ardhi.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya mashamba, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji walo zao la mahindi kwa ajili ya biashara, kutoka katika mimea kuweka chini na kuyapangilia katika magunia ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni.

Mkusanyiko wa migomba mirefu pamoja na mifupi, ikiwa pembezoni mwa barabara ya sementi ndani ya uzio wa bati, ikiwa inatoa mikungu ya ndizi inayotumika kwaajili ya biashara.

Wakulima wawili, wakiwa wamebeba mbogamboga kutoka shambani kupeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza, tayari kwa matumizi ya nyumbani.

Ulimaji wa zao la nyanya kwaajili ya biashara zikiwa zimeota katika miche mirefu liyosimamishwa kwenye nguzo , nyanya hizo ni za rangi ya kijani kumaanisha bado hazijawa tayari kwaajili ya mauzo.

Wakulima waliovaa mabuti wakiwa wanachuma zao la parachichi kwa ajili ya biashara, na kuhifadhi katika makreti ya rangi ya njano, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu vilivyooteshwa kwa ajili ya biashara, vikiwa vimestawi ndani ya ardhi. Kwa juu kukitokeza miche ya rangi ya kijani. Pia kuna mabomba marefu ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, kupitia katika matundu madogo.

Mkulima akiwa amechuchumaa chini akichimba shimo ili kupanda mche au mgomba mchanga, ambao hukua na kuzalisha mkungu mkubwa wenye ndizi, ambazo huuzwa masokoni kwa ajili ya biashara.

Zao la nyanya zilizooteshwa kwa ajili ya mauzo, zikiwa bado zipo shambani za rangi nyekundu kumaanisha zimeisha na rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva, zikiwa zimening'inia kutoka katika miti mirefu ya rangi ya kijani.

Kijana akiwa katika mazingira ya shamba kubwa linalootesha mananasi kwa ajili ya mauzo, akiwa anavuna kwa kuyakata majani marefu, na kuyahifadhi katika makreti ya rangi ya bluu, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana akiwa amebeba kifurushi kilicho na mahindi akiyamwaga na kuyasambaza katika ardhi, ili yaweze kukauka vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu vilivyooteshwa kwa ajili ya biashara, vikiwa shambani vimekatwa majani na kupangwa katika mistari iliyonyooka pamoja na mabomba ya maji ambayo humwagilia kwa njia ya matone.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanapakiza mikungu ya ndizi katika gari kubwa ili kuweza kusafirishwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la mahindi ya biashara yakiwa yamemenywa na kuwekwa katika ardhi ili yaweze kukauka, na pembeni kukiwa na mabua au miche ya mimea hiyo ikikaushwa pia kwa ajili ya matumizi mengineyo.

Mkusanyiko wa migomba mingi iliyoota katika sehemu moja, ambao utoa zao la ndizi kwa ajili ya biashara. Zikiwa zimefungwa kwa karatasi ya plastiki katika mikungu, ili zisiweze kuharibiwa na ndege.

Zao la mahindi yakiwa yamening'inizwa katika fito ndefu zilizotengenezwa kwa kutumia miti ili yaweze kukauka na kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo au biashara nyinginezo.

Wamama wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi, wakivichimbua kutoka katika ardhi na kuvipanga katika makundimakundi, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la mboga za majani kwaajili ya biashara aina ya kabichi zikiwa zimestawi vizuri mashambani na kuwa na rangi ya kijani, zikisubiri katika uvunaji na kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Zao la matango kwa ajili ya biashara, yakiwa yamekomaa vizuri na kuiva, yakining'inia kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, chini kukiwa na bomba refu ambalo hutumika katika umwagiliaji wa miche hiyo.

Kijana wakiume akiwa katika mazingira ya shamba, akibeba tikitimaji lililokomaa vizuri tayari kwa ajili ya mauzo. Huku mengine yakiwa yamesambazwa chini yakisubiri kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume akiwa katikati ya shamba la zao la nyanya kwa ajili ya mauzo akiwa anachuma nyanya hizo kutoka katika miche mirefu iliyooteshwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeusi vilivyo na udongo.

Vijana wawili wakiwa katika shughuli au zoezi la uvunaji viazi vitamu wakivichimba katika ardhi na kuvihifadhi katika makreti, tayari kwa kupeleka sokoni kwajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye miti mingi ya mipapai, ikiwa imejipanga katika mistari iliyonyooka, juu kukiwa na matawi machache, pamoja na mapapai mengi ya rangi ya kijani, yaliyojikusanya juu ya miti hiyo.

Wamama wakiwa katika mazingira ya soko wakiwa na mikungu mikubwa ya ndizi zilizokomaa, wakiwa wanasubiri wateja ili waweze kuwauzia ndizi hizo.

Mkusanyiko wa migomba mirefu pamoja na mifupi, iliyotoa mkungu wa ndizi wenye ndizi zilizokomaa tayari kwa biashara, ndani ya uzio wa mabati, pembeni kukiwa na nyasi zilizokauka.

Zao la pilipili kwa ajili ya biashara zikiwa zimekuwa vizuri katika miche mirefu iliyoota katika mpangilio wa mistari iliyonyooka wakiwa wameacha nafasi ya vumbi katikati ya kupita.

Wakulima au wafanyabiashara wakiwa wanachagua viazi vilivyosambazwa chini na kuvihifadhi katika magunia ili kupeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la vijana wakiwa wamekaa katika kivuli cha mti mkubwa, wakiwa wanafanya kazi ya kumenya maganda ya mahindi na kuhifadhi sehemu moja wakitayarisha kwa ajili ya kwenda sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi, ambayo inazalisha mikungu ya ndizi iliyokomaa vizuri, na kuegamiziwa katika fito refu ili isiweze kuanguka. Zikiwa tayari kwa mauzo au kwa kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba la matikiti maji kwa ajili ya biashara, akiwa ameshikilia kipisi kilichokatwa, kikionyesha tunda hilo kuwa limeshaiva vizuri tayari kwa mauzo.

Wakulima wakiwa wamemwaga viazi katika ardhi, vinavyotumika kwa ajili ya mauzo ya biashara, wakichagua viazi hivyo na kuvihifadhi katika magunia, ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mama akiwa amesimama katikati ya zao la mahindi kwa ajili ya biashara, yaliyotandazwa chini ili yaweze kukauka yakiandaliwa kwa ajili ya mauzo au upelekwa sokoni.

Mdada akiwa katikati ya shamba la zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimemea vizuri kutoka katika miche mirefu nyanya hizo ni za rangi nyekundu pamoja na kijani, akichuma kwa makini zile zilizoiva na kuziweka katika kreti ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri katika miche mirefu iliyopangwa katika mistari iliyonyooka. Nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu pamoja na kijani.

Kijana wa kiume akiwa amebeba toroli lililotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa limejaa pilipili za rangi nyekundu, kijani, pamoja na njano, kwa ajili ya biashara au kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba la mbogamboga aina ya kabichi zilizopandwa kwajili ya biashara. Wakiwa wanavuna mazao hayo ili kupeleka katika masoko, kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa kike wakiwa katika shamba lililo na miche au miti ya mikahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu hizo za kahawa za rangi nyekundu pamoja na kijani.

Wakulima wakiwa wamejikusanya katika sehemu moja, wakifanya shughuli za uvunaji wa maparachichi, na kuyapanga katika makreti ya rangi ya bluu ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa, lililozibwa kwa kutumia vyuma virefu vyenye nyavu, akiwa anakagua mazao au mimea iliyopandwa kupitia katika vifurushi vya rangi nyeupe vilivyo na udongo wenye rutuba.

Wakulima wakiwa wanapanda mbegu za mazao, iliyostawi katika miche midogo, katika kipande kidogo cha ardhi, ambacho kina udongo wenye rutuba, unaosaidia mazao hayo kukuwa.

Mkulima wa kiume aliyevaa kofia na mabuti mguuni akiwa ameegemea zao la kabichi lililopangwa katika mstari ulioonyooka zikisubiri kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wamepangilia vizuri zao la mihogo, katika magunia makubwa ya rangi nyeupe na njano, wakiwa wanasubiri kubebwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wemeketi sehemu yenye kivuli wakichaguwa viazi ambavyo vimemwagwa chini na kuvipangilia kwenye makreti yenye rangi ya bluu pamoja na kijani ili yapelekwe sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa mazao kwa kutumia mashine za kisasa ambazo hudhibiti vitu mbalimbali vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo, kama vile: kupima joto lililopo kwenye ardhi, pamoja na maji, mwanga ambao unapatikana katika mimea hiyo na vitu vinginevyo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo, ikiwa na matahiri mapana. Nyuma kukiwa na vyuma vikubwa vilivyo na ncha kali, ambavyo hutifua udongo au ardhi.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, iliyo na matairi mapana ya nyuma na ya mbele yakiwa madogo, ikifungwa chuma kikubwa kwa nyuma chenye mapanga ambayo hukata nyasi kwa ajili ya uvunaji au kwa ajili ya uandaaji wa mashamba kwa kilimo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo ikiwa imefungwa chuma kirefu kwa nyuma chenye mapanga makali ambayo hutifua ardhi au udongo katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, iliyo na mapanga makali kwa chini, ambayo yanatumika katika kutifua ardhi au udongo ili iwe rahisi kupanda mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi mapana inayoendeshwa na dereva. Nyuma ikiwa na chuma kizito kilicho na mapanga, ambayo hutifua ardhi au udongo kwa ajili ya uandaaji wa kupanda mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyumba na ya mbele madogo ikiwa inaendeshwa na dereva katikati ya shamba nyuma kukiwa na chuma kikubwa chenye mapanga ambayo hutifua ardhi au udongo kwa ajili ya upandaji wa mazao

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ya rangi ya kijani, iliyo na matairi mapana inayotumika katika uandaaji wa mashamba, ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma ambacho hutumika kutifua udongo au ardhi.

mashine za kisasa za chuma ambazo hutumika katika uandaaji au upandaji wa mazao ya rangi ya kijani yaliyostawi vizuri kwaajili. sehemu hiyo ina mwanga wa kutosha ,virutubisho pamoja na maji yanayodhibitiwa na hiyo mitambo.

Mashine yakisas iitwayo trekta inaendeshwa na dereva yenye matairi makubwa ikiwa shambani ikitumia vifaa vyenye ncha kali ikitifua ardhi

Mashine ya kisasa inayotumika katika uandalizi wa mashamba kwa ajili ya kilimo au katika uvunaji, ikiwa na mapanga kwa nyuma yanayokata nyasirefu na kuzikusanya katika makundi makundi.

Ufugaji wa samaki, unaofanyika katika dibwi dogo lililozingirwa na mawe madogo kukiwa na maji masafi ambayo yana maua ya rangi ya kijani yaliyoota pembezoni kukiwa na uzio wa mbao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyaika katika mabwawa yaliyo chimbwa, na kutenganishwa katika makundi makundi, juu kukiwa kumefunikwa na wavu ambao husaidia vijidudu visiweze kuchafua maji hayo.

Ufugaji wa samaki wa ina mbalimbali, unaofanyika katika kisima kikubwa kilichochimbwa ardhini, kikiekwa maji masafi, juu kikiwa na wavu ambao, huzuia vijidudu, visiweze kuchafua maji hayo.

Ufugaji wa samaki wa rangi ya zambarau pamoja na dhahabu wakiwa ndani ya maji masafi katika tanki lenye kioo, ndani kukiwa na urembo wa maua pamoja na vyakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa, kukiwa na wafanyakazi ambao wanaandaa sehemu hiyo wakiwa na magari yaliyobeba vifaa mbalimbali, wakitumia katika kutengeneza sehemu ya kuhifadhia samaki.

Ufugaji wa samaki akiwa ndani ya maji masafi Mwenye ngozi, yenye magamba magumu Mkia mrefu, unaomsaidia kuogelea pamoja na matamvua yanayo msaidia kupumua ndani ya maji.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa rangi ya dhahabu wakiwa ndani ya maji masafi wakijitafutia chakula katika tanki lililotengenezwa kwa kutumia kioo likiwa na mwanga wa kutosha.

Chakula cha mazao ya shambani kikiwa kimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya magunia na kupangiliwa katika mistari miwili kwa ajili ya mauzo, mazao hayo ni kama, mahindi, mchele, mtama, ngano na kadhalika.

Mazao ya chakula yakiwa yamehifadhiwa katika magunia makubwa na kukusanywa sehemu moja kwaajili ya mauzo, mazao hayo ikiwa ni pamoja na maharage, mahindi, mtama, ulezi, n.k.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wanafanya shughuli za umwagiliaji pamoja na ukaguzi wa miche ya miti midogo ilioteshwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki vyenye udongo wenye rutuba, na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja ikiwa tayari kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira mazuri ya msitu wenye miti mirefu pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao ambalo husaidia mtu kuvuka upande wa pili wa mto.

Bwana misitu akiwa anatoa elimu inayohusiana na misitu kwa watu waliokuwa wanamzunguka, chini kukiwa na miche ya miti iliyostawi vizuri na kuhifadhiwa katika vifuko vya plastiki vilivyo na udongo wenye rutuba.

Mazingira mazuri ya misitu yenye miti mirefu pamoja na vichaka vilivyobanana kukiwa na dimbwi la maji yaliyotuama, ndani yake kukiwa na uoto wa mimea iliyoota kwasababu ya chanzo cha maji haya.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu, pamoja na vichaka vilivyofungamana, huku kukiwa na mto mdogo unao tiririsha maji taratibu kutoka katika ukanda wa juu, kuelekea katika ukanda wa chini.

Mtalii akiwa anachungulia na kupunga mkono, akiwa ndani ya pango kubwa lililo juu ya mwamba katika mazingira ya misitu iliyo na miti mirefu, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Miche midogo ya miti ikiwa imeoteshwa katika vifuko vyeusi vya plastiki, vilivo na udongo wenye rutuba zikiwa zimepangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Kijana wa kiume akiwa amebeba begi mgongoni akitembea katika barabara nyembamba ya vumbi, pembeni kukiwa na nyasi refu pamoja na miti katika maeneo yenye vilima au mazingira ya misituni.

Vijana wawili wakiwa katika zoezi la uchimbaji wa mashimo pamoja na umwagiliaji wa miche ya miti, ambayo imeota katika vifuko vya plastiki na kupangiliwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Upandaji wa mboga za majani kwa kutumia teknolojia ya utumiaji wa mabomba yaliyo na matobo, ambapo miche huchomoza ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambao hauhitaji kutumia udongo, bali mizizi ya mimea hiyo hudumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mboga za majani unaofanyika katika mabomba marefu ya maji yenye vitundu vidogo ambayo miche huchomoza, maji hayo yakiwa na dawa pamoja na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazoota kupitia ndoo zilizo kuwa na maji yenye virutubisho pamoja na dawa, zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo pasipo kutumia udongo.

Ulimaji wa mboga za majani katika mabomba marefu yaliyo na vitobo vidogo ambapo miche hutokeza, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe yaliyo na matundu madogo, ambapo mimea huchomoza pindi itakapopandwa, ndani kukiwa na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo, ambayo huchipua kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyo na maji yenye virutubisho, pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zinazo stawi vizuri kupitia katika matundu ya mabomba marefu yaliyo na maji ndani yake, ambayo yana dawa na virutubisho ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa mimea hiyo

Upandwaji wa mboga za majani na mimea mingine kupitia mabomba yenye maji, ambayo yanavirutubisho pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo, pasipokutumia udongo.

Mfumo wa ulimaji wa mazao usiotumia udongo bali mizizi, kudumbukizwa katika maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mboga za majani au mazao yanayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyokuwa na maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani unaostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiohitaji udongo bali hustawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyo na maji yanayosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani au mazao mengineyo unaostawi kutoka katika vyombo maalumu, vyenye maji yenye dawa na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo pasipokutumia udongo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani au mazao, ambayo huota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, yaliyo na maji yaliyochanganyikana na dawa, pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa uoteshaji wa mazao unaostawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu ambalo ndani yake linamaji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zinazo ota kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambapo ndani yake yana maji yenye virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani au mazao mengineyo, inayoota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo, yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo, bali mizizi hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani na mazao mengineyo yanayostawi kupitia matundu ya mabomba marefu yarangi nyeupe, ambapo ndani yake kunamaji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ukulima wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mizizi ya mboga hizo hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Kijana wa kiume, akiwa katika ukaguzi wa mboga za majani zilizostawi kupitia matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yalichonganyika na dawa pamoja na virutubusho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa mazao au mboga za majani zinazo stawi kupitia mashimo au vitobo vya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yenye virutubisho muhimu vinavyo saidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ng'ombe wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanakula chakula wakisubiri kuchinjwa na kupelekwa viwandani, ili nyama yao ikafungwe vizuri na kupelekwa katika mauzo ya maduka makubwa.

Mashine ya kisasa ya rangi ya njano, inayotumika katika uvunaji wa ngano kwa kukata vichwa vya ngano kuviweka sehemu yake, na kukata nyasi na kuzikunja katika makundi na kuziweka sehemu nyingine.

Ufugaji wa kisasa wa mifugo ambao ni ng'ombe wakiwa katika zizi, lililotengenezwa kwa kutumia chuma, pamoja na paa kubwa wakijipatia chakula. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama zao kupakiwa katika makopo, ili kuuzwa katika maduka makubwa.

Mashine ya kisasa itwayo trekta, yenye matairi mapana kwa nyuma na ya mbele ni madogo ikiwa na chuma kwa nyuma chenye ncha kali, kinachotumika kutifua ardhi au udongo ili kuweza kupanda ardhi kwa urahisi.

Ufugaji wa kisasa wa kuku unaofanyika katika mabanda makubwa, yaliyo na kuku wengi. Ambao wametaga mayai na mayai hayo, yamekusanywa ya kuku hao na kupelekwa viwandani na kuchakatwa, ili kuuzwa katika maduka makubwa.

Wafanyakazi wakiwa wanapangilia hoho za rangi ya kijani katika mstari mrefu juu ya chuma au mashine za kisasa, ambazo hufanya kazi ya uchakataji au ubadilishwaji wa hoho hizo kuwa bidhaa zingine ambazo zinafaa kutumika kama chakula.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililo na miche mirefu ya rangi ya kijani, wakichuma majani na kuhifadhi katika vikapu vikubwa walivyovibeba mgongoni ili kupelekwa viwandani kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika katika jamii.

Wafanyakazi wa jinsia tofauti wakiwa katika kiwanda kikubwa chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, Wakifanya kazi ya kukata maua na kuyafunga vizuri ili kutumiwa na mteja.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri zikiwa zimepangiliwa katika mstari ulionyooka juu ya mashine za chuma ambazo hufanya uchakataji wa nyanyagizo na kuzibadilisha na kuzihifadhi katika makopo au kuzifanya kuwa tomato.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani, ukitumia bomba refu kama chanzo cha maji, na mabomba mengine madogomadogo yanayosambaza maji hayo kutoka katika bomba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, kwa kutumia mabomba marefu ambayo hulazwa katika mimea, na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yenye mazao yaliooteshwa katika mstari ulionyooka, kukiwa na mabomba yaliyonyooka katika hiyo mistari yenye kudondosha maji kwa njia ya matone yanayotoka kwenye matundu madogo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji hulazwa katika matuta, na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha matone kuelekea katika mizizi. Mfumo huu ni mzuri kwa sababu hutumia maji kidogo na huingia kwenye mazao husika.

Mfumo wa umwagiliaji unao tumika mashambani ukitumia mabomba marefu yaliyo lazwa chini na kutobolewa matundu madogo ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa kwa mfumo wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba yaliyo na miche midogo ya rangi ya kijani, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa tundu dogo ambalo hudondosha maji kwa njia ya matone, kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji kwa mazaoa yaliyopandwa mabomba yenye kutobolewa yana toa maji kwa njia ya matone

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa kwa kutumia mabomba marefu ya maji ambayo yametobolewa katika matundu madogo yanayodondosha kwa njia ya matone kwenye mizizi ya mimea au katika udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa uliofungwa kifaa ambacho kinarusha maji kwa nguvu kubwa na kunyunyiza sehemu kubwa ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyooteshwa mazao kwa njia ya matuta, katikati kukiachwa mifereji midogo, ambapo mabomba ya maji yamelazwa na kutobolewa na kudondosha matone ya maji katika udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba kwenye mapumba marefu ya maji yaliyotobolewa na kurusha matone ya maji kwa nguvu kubwa ili kunyeshea, sehemu kubwa ya eneo hilo.

Mazingira mazuri na ya na yovutia yenye miti mirefu, vichaka, pamoja na nyasi fupi za rangi kijani, kukiwa na dimbwi lenye maji yaliyotuama, na nyakati ni za jioni jua likiwa linaelekea kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri yenye uoto wa asili ikiwa na miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu kuelekea upande wa chini kwenye maporomoko.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yalio na vilima pamoja na mabonde, vichaka vikubwa, miti mirefu pamoja na barabara ndefu ya vumbi ikiwa inatoka sehemu za juu na kushuka sehemu za chini.

Wanyamapori ambao hutumika kama nembo la taifa la TANZANIA, ambao ni twiga, wakiwa wamejikusanya katika muga za wanyama, kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyo na rangi za kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yaliyo na vichaka vikubwa vya rangi ya kijani pamoja na mto mrefu ambao unatiririsha maji taratibu kuelekea upande wa chini.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na mfereji unaotiririsha maji kutoka pande za juu kuelekea pande za chini, kwa mbali kukiwa na milima mifupi pamoja na mabonde.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu pamoja na vichaka vilivyoshikamana, kwa mbali kukiwa na mto unaotiririsha maji pamoja na safu za milima.

Sehemu nzuri na yakuvutia ya mbuga za wanyama ikiwa na miti mirefu, vichaka vilivyofunga, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, pia kuna barabara refu ya vumbi pamoja na safu za milima zikionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yenye uoto wa asili pamoja na nyasi fupi, kukiwa na barabara refu ya vumbi, pia zikionekana safu za milima kwa mbali, na mawingu ya rangi nyeupe yakiwa yametanda angani.

Mazingira mazuri ya mboga za wanyama kukiwa na miti mirefu pamoja na wanyama pori mbalimbali, kama vile twiga pamoja na pundamlia mwenye mistari ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima na mabonde, vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, angani kukiwa na wingu jeupe.

Mazingira yenye miti mifupi vichaka, pamoja na nyasi fupi, zenye rangi ya kijani pia kukiwa na mto au mfereji unaotiririsha maji kutoka ukanda wa juu kuja ukanda wa chini.

Mazingira yaliyo na bonde kubwa ambalo limekauka likiwa na mifereji midogo ya maji kuonyesha kuwa maji mengi hupita sehemu hiyo, pembezoni kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yaliyo na mto mkubwa wenye maji masafi yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na miti pamoja na nyasi zilizostawi vizuri, huku angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Ufugaji wa mbuzi wa rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao wakichomoa vichwa nje na kula chakula au majani makavu kupitia katika sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanakula majani ya mahindi yaliyohifadhiwa katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwaajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa wanarandaranda pembezoni mwa barabara refu ya vumbi, wakiwa wanakula nyasi au majani ya rangi ya kijani yaliyostawi pamoja na miti mirefu.

Ufugaji wa wadudu wadogo ambao ni nyuki, unaofanyika katika kiboksi kidogo cha mbao, wakiwa wanazalisha asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Mbuzi wanaofugwa wakiwa katika mazingira ya shamba ya mahindi yaliopandwa vizuri pembezoni kukiwa na nyasi ambayo hutumiwa kama chakula cha mifugo hiyo

Ufugaji wa bata pamoja na kuku, wakiwa wanalishwa au wanarushiwa chakula na kijana aliyesimama mbele yao, wakiwa katika mazingira yaliyo na miti mirefu pamoja na vichaka.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wa rangi tofauti tofauti wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa bati, wakijitafutia chakula pamoja na kunywa maji katika vyombo maalumu vilivyohifadhiwa kwa ajili ya malisho hayo.

Mfugaji akiwa amesimama katikati ya kundi kubwa la kuku wa kufugwa, wakiwa wanajitafutia chakula mbele ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga akiwa katika uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi za kijani, ndege wadogo wakiwa wanajitafutia chakula.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani katika mstari uliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mbegu za mazao mbogamboga zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti ili zisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma, lila moja ikiwa na kibandiko cha bei.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo juu ya mfuko, uzito, pamoja na picha.

Waandaji wa mbegu za mazao zilizopandwa na kuchepua kuwa miche midogo ya rangi ya kijani, katikati kukiwa na mabomba ya maji ambayo hutumika kumwagilia miche hiyo kupitia matundu madogo yanayodondosha matone.

Mbegu za zao la nyanya, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika. Katika mfuko huo kuna jina la mbegu hiyo, picha ya nyanya pamoja na uzito wa pakiti hiyo.

Mbegu za maua zikiwa zimehifadhiwa katika pakti zilizotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mfumo wa safu mbili zikiwa na majina ya mbegu hizo pamoja na picha ya maua pindi zitakapokuwa.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili isiweze kuharibika, ikiwa na jina pamoja na maelekezo ya namna ya utumiaji pamoja na picha ya mbegu hizo pindi zitakapokua.

Mbegu za mazao mbali mbali zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya chuma, pamoja na mifuko vya plastiki ili visiweze kuharibika na kupangwa katika maboksi tayari kwa uuzaji.

Waandaaji wa mbegu za mazao kwa ajili ya kilimo, ikiwa imestawi katika miche midogo ya rangi ya kijani kutokana na unyenyekevu unyevunyevu uliopo katika udongo pamoja na mbolea.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinach, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi ya plastiki ili zisiweze kuharibika Jina la mboga hiyo pamoja na picha ya pindi itakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti za plastiki zilizopangiliwa katika rafu mbili, zikiwa na jina la mbegu hizo pamoja na picha za mimea pindi zitakapokua mfano ni, nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa na kuoteshwa na kustawi katika miche midogo na kuhifadhiwa katika makuti ya zao la aina moja, ndani ya sehemu kubwa iliyofungwa au iliyozungushiwa uzio wa kitambaa cheupe.

Uandaaji wa mbegu za mazao iliyostawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, katika vikopo vidogo vya plastiki vilivyo na udongo wenye unyevu unyevu pamoja na mbolea.

Upandaji wa mbegu za mazao yaliyostawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa imepandwa katika makarai madogo ya rangi nyeusi yaliyopangiliwa katika mstari, yakiwa na udongo wenye mbolea au rutuba.

Mbegu za mazao kwaajili ya kilimo, zikiwa zimeoteshwa na kuota katika miche midogo kupitia katika ndoo kubwa za rangi nyeusi zilizo na udongo wenye rutuba.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipanga katika matuta ya mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu ya maji yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone katika mbegu hizo.

Mbegu za mazao ikiwa imekua katika miche midogo ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika shamba lenye mipira mirefu, ambayo imetobolewa inayodondosha matone madogo ya maji katika udongo.

Mbegu za mazao zikiwa zinaandaliwa kwa kuoteshwa katika vipande vidogo vya makopo, na kustawi katika miche midogo kuwa tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Uaandaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo unachofanyika katika sehemu ya uzio wa vitambaa vyeupe, ndani kukiwa na miche midogo ya mbegu hiyo iliyostawi katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zilizooteshwa shambani na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa na kumwaga maji kwa nguvu kubwa kwa njia ya matone.

Mbegu za mazao zilizopandwa shambani zikichipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa yanayo dondosha matone ya maji katika miche hiyo.

Uandaaji wa mbegu za mazao zilizopandwa shambani na kukua katika miche midogo kwenye udongo wenye unyevuunyevu pamoja na mbolea, ambazo zinasaidia katika ukuaji wa mbegu hizo.

Madaktari wawili wa wanyama mmoja akiwa ameketi katika stuli, akimchoma sindano ya mguu mbwa aliyebebwa na daktari mwingine aliyesimama na kuvaa mavazi ya rangi ya bluu.

Kibanda kidogo ambacho hutumika kuwafugia mbwa kikiwa kimetengenezwa kwa kutumia mbao, chenye mlango pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa wavu na chuma juu kukiwa na paa la bati.

Banda la mbwa lenye vyumba viwili likiwa limetengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na milango miwili madirisha mawili yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu na juu kukiwa na paa la mabati.

Mbwa wa rangi tofauti wakiwa wamekaa katika uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi za kijani, wakiwa wamefungua vinywa na kutoa ulimi nje unaodondosha mate, wakiwa na meno makali au yana ncha kali.

Mbwa akiwa nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao lililo na mlango mdogo pamoja na bati, akiwa anakula chakula kupitia katika sufuria au chombo maalumu cha chuma kinachotegwa kwa ajili ya malisho.

Vijana wawili wa kike na wakiume ambao ni wataalamu wa magonjwa ya wanyama, wakiwa wanamuosha mbwa mdogo katika maji yanayo toka kwenye bomba refu

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kuhifadhia mbwa na wanyama wengine, ikiwa na madirisha madogo yenye wavu pamoja na milango iliyo na vitasa.

Mbwa wakiwa ndani ya banda lililo tengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango wa chuma pamoja na wavu, ndani kukiwa na chombo ambacho kinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula.

Nembo ya duara iliyotengenezwa kwa rangi ya kijani pamoja na bluu yenye vichwa vya paka, ndege pamoja na mbwa, ikiwa na jina la ''Petcare'' kumaanisha wanajali wanyama.

Watalii kutoka nje na wa ndani, wakiwa katika kivutio cha kuangalia wanyama wa porini, ambao ni twiga wenye shingo refu pamoja na miguu mirefu, wakiwa ndani ya uzio wa mbao, kukiwa na watu wanaopiga picha na wengine wakiwashika.

Ndege wa porini akiwa ametuwa katika miti mkavu, mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa na mdomo uliochongoka kwa mbele na mguu wenye kucha kali.

Mamba akiwa pembezoni mwa mto wenye maji mengi, mnyama huyo ana ngozi ngumu, mkia mrefu, meno pamoja na kucha zenye ncha kali, mdomo mpana akiwa ameota jua.

Ndege mkubwa mwenye rangi na manyoya ya rangi nzuri akiwa anapambana na nyoka ardhini ili kujipatia chakula

Ndege mzuri mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi miguuni, akiwa anatembea katika uwanja mkubwa wenye rangi ya kijani, ndege uyo anamdomo uliochongoka pamoja na miguu mirefu.